Nguzo ndefu ya umeme imewekwa kwa usahihi, ikiwa na nyaya zilizobeba umeme kwa usalama, zikitoa huduma muhimu za usambazaji na usafirishaji wa nguvu ya umeme, kwa maeneo mbalimbali katika sekta ya umeme.

Huduma za umeme zinazohusisha vifaa vikubwa na mitambo mbalimbali inayotumika kusambaza na kudhibiti nishati ya umeme, vifaa hivi husaidia kuhakikisha umeme unapatikana kwa usalama na kwa ufanisi katika maeneo mbalimbali ya kazi na makazi.

Nguzo za umeme zimesimama kwa mpangilio mzuri, zikibeba nyaya na vifaa vyengine muhimu vya kusambaza umeme kwa usalama na ufanisi katika maeneo mbalimbali ya huduma za umeme kwenye jamii inayowazunguka.

Nguzo mbili ndefu za umeme, zimesimama na nyaya nene, zikiwa na vifaa vya kisasa vya kusambaza nishati kwa maeneo mbalimbali katika jamii, mfumo ambao unahakikisha upatikanaji wa umeme kwa watu na biashara kwa ufanisi mkubwa.

Kibango chenye umbo la duara kimewekwa pembeni ya barabara, kama ishara ya kuonyesha eneo la kuegesha magari kwa usalama na kwa kufuata sheria za usimamizi wa trafiki.

Magari ya aina mbalimbali yakiendelea kusafiri barabarani, mengine yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Watu wa rika tofauti wakivuka barabara kwa tahadhari. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kila siku za usafirishaji na haraka za watu mjini.

Mtambo maalumu wa kutengeneza barabara ya lami, unasonga mbele, watu wachache wanapita pembeni kwa tahadhari, wakiepuka eneo la kazi. Huku barabara mpya ikiendelea kuchukua sura ya kisasa, kwa matumizi ya usafiri bora.

Watu wawili wamepanda bodaboda wakitumia usafiri huu wa haraka na kw gharama nafuu ambao husaidia kufika sehemu mbalimbali kwa urahisi

Takataka zimetupwa kwenye eneo maalumu, lililotengwa kwa ajili ya usimamizi wa taka, zikiwa zimekusanywa kwa pamoja ilikuhakikisha usafishaji, na kuzuia uchafuzi wa mazingira katika jamii.

Takataka nyingi zipo kwenye eneo la wazi kjaribu na kontena la taka zikiwa zimekusanywa kwa mpangilio maalumu, ili kudhibiti uchafuzi wa mazingira na kuweka usafi wa mazingira ya jamii

Mifereji ya maji imechimba kwa ustadi mkubwa katika eneo kubwa la wazi ili kurahisisha upitaji wa maji taka na kuzuia mafurikko sehemu hii ni muhimu kwaajili ya usimamizi wa taka na mazingira safi

Vifaa maalumu viwili vya kuifadhia takataka vimewekwa katika sehemu maalum ya wazi vikiwa tayari kupokea taka kwaajili ya usimamizi bora wa mazingira.

Watu wa rika tofauti wakiwemo vijana na watu wazima, wanafanya usafi ndani ya jengo kubwa kwa kutumia vifaa maalumu, kama mifagio ya kisasa, wamevaa mavazi ya kujikinga, wengine wakiwa wamefunika midomo kwa barakoa, wakiwa wanaonyesha utunzaji wa mazingira kwa afya yao.

Chumba maalumu, kimejazwa takataka nyingi za plastiki zilizokusanywana kuwekwa pamoja kwa madhumuni ya usafi na uhifadhi wa mazingira, Takataka hizi zinahifadhiwa ili kuepuka kuharibu mazingira na kusaidia katika kusafisha eneo hilo kwa ufanisi mkubwa.

Watu kadhaa waliovaa mavazi ya usafi, wamesimama katika eneo kubwa wakiwa na vifaa vya kusafishia, wakifanya kazi ya kusafisha na kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama, jambo linaloaonyesha jitihada za kusimamamia taka na usafi kwa makini.

Vyombo vya kuhifadhia taka vimepangwa kwa utaratibu pembeni mwa ukuta kando ya barabara, kila kimoja kikiwa tayari kupokea aina tofauti za taka, ili kuweka mazingira safi na salama kwa jamii.

Katika eneo la wazi taka za aina mbalimbali zimetupwa ovyo zikisambaa ardhini, huku nyumba zikiwa zinaonekana kwa mbali hali inayoashiria changamoto ya usimamizi duni wa taka katika mazingira hayo.

Chombo kidogo cha taka kinachotumika nyumbani kwaajili ya kuhifadhia taka kimewekwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili yakukusanya taka ndogo kwaajili ya kudumisha usafi na mazingira ndani ya nyumba

Watu khadhaa waliovaa mavazi maalumu kwaajili ya kujikinga na uchafu, wamesimama karibu na gari maalumu lililotengenezwa kwaajili ya kubeba taka, watu wakionekana kushiriki shughuli za usafi na utunzaji wa mazingira katika eneo hilo.

Baadhi ya watu wapo kwenye eneo kubwa la wazi, linalo tumika kuhifadhi takataka mmoja wao amebeba gunia kubwa lililojaa taka, akielekea sehemu maalumu ya kutupia wakionyesha juhudi za kusafisha na kulinda mazingira.

Mabomba makubwa ya maji, yamewekwa katika eneo la wazi lenye udongo karibu na gari la kuchimbia udongo, linalotumika kwa shughuli za usambazaji wa maji, kuhakikisha mfumo mzuri wa umwagiliaji na usambazaji wa maji safi kwa jamii.

Matenki makubwa yakuhifadhia maji, yamewekwa kwa mpangilio wa kimantiki, katika eneo lenye usafi yakitumiwa kuhifadhi kiasi kikubwa, cha maji kwa matumizi mbalimbali ya huduma za maji, katika maeneo ya mjini na vijijini.

Bomba kubwa la maji limewekwa kwa njia ya kiufundi chini ya ardhi likiwa limefunikwa nusu, na kuonekana likipita eneo lenye udongo uliochimbwa kwa ustadi, ili kurahisisha huduma ya usambazaji wa maji katika miundombinu ya kisasa.